Eneo kubwa la wazi lililo na mjumuiko wa majengo pamoja na mashine yenye kufuka moshi, lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha miti pamoja na vichaka, ikiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme.

Eneo kubwa lililo zungukwa na majengo pamoja na mashine za aina tofauti, lilo zungukwa katika hifadhi mfano wa misitu yenye miti, pamoja na vicha. likiashiria ni eneo maalumu litumikalo kwaajili ya kuzalisha nishati ya umeme.

ishara maalumu iliyopo katika umbo la pembe tatu iliyotengenezwa kwa kuhifadhiwa katika mlingoti, yenye rangi mchangayiko nyeupe pamoja na nyekundu iliyochorwa picha mfano wa watu wenye kuvuka barabara iikiashiria ni ishara itumikanayo katika alama za barabarani .

Watu wawili waliovalia mavazi akisi, huku wakiwa wameshika vyombo vya moto mfano wa pikipiki, katika eneo la nje mfano wa duka liliochorwa na kuchapishwa maneno yasomekayo “pata betri lililojaa” likiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma za usafiri.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu akisi aliebeba kifungashio kinachoashiria kuwa na mzigo, akipakiza katika chombo cha moto aina ya pikipiki ikiashiria ni mtu mwenye kutoa huduma ya usafirishaji.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje, waliovalia vifaa kinga mfano barakoa pamoja na glavu. Walioshika vifaa maalumu vya kufanyia usafi, likiashiria ni jopo la watu wenye kufanya usafi ama uhufadhi wa mazingira.

Watu waliopo katika eneo la nje walioshika kifungashio cheupe, huku mmoja kati yao akishika kifaa aina ya chepe wakiwa wamevalia vifaa kinga kama glavu pamoja na barakoa ikiashiria ni watu wenye kufanya usafi wa eneo hilo.

Vyombo maalumu virefu vyenye rangi nyeusi, vilivyotengenezwa kwa ustadi na kuwekwa magurudumu madogo mawili, yatumikayo kwa ajili ya kusogeza ama kufanya urahisi wa kuhamisha vyombo hivyo, vinavyoashiria ni vya kuweka takataka kusaidia uhifadhi wa mazingira.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje, huku baadhi wakiwa wameshika vifaa kama fagio na kuvaa vifaa kinga kama glavu pamoja na barakoa, ikiashiria ni watu maalumu watumikao katika uhifadhi wa mazingira na kufanya usafi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga mfano wa glavu pamoja na barakoa, wakiwa wameshika vifaa kama fagio na chepe katika eneo la hifadhi la barabara, ikiashiria ni watu maalumu watumikao kwaajili ya kufanya usafi na uhifadhi wa mazingira.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu lililochapishwa maneno yasomekayo tenki la maji, na namba zenye kuashiria mawasiliano linaloonekana linatumika, kwa ajili ya biashara ya kuuza ama kununua maji.